Ukaguzi wa meno ni sehemu muhimu ya kudumisha afya ya mdomo. Daktari wa meno hukagua meno yako, fizi, ulimi na sehemu zingine za mdomo ili kubaini matatizo ya kiafya mapema, yenye unaeza kua nayo.

Mwanamke anapojifungua yeye huweza kupokea zawadi ya nguo mpya kutoka kwa familia au marafiki, zawadi hizi huwa ni ishara ya upendo, mshikamano na kupongeza kwa ujasiri wake wa kulia maisha mpya.

Chanjo cha MMR huzuia magonjwa matatu kwa sindano moja. Huwa inasaidia kulinda jamii nzima kwa kupunguza kuenea kwa virusi. Huwa ni salama na imekuwa ikitumika kwa miongo kadhaa duniani kote na huzuia madhara makubwa kwa watoto na watu wazima.

Katika hospitali tuko na mtaalamu wa maabara. Kazi yake ni kuchukua sampuli ya damu, mate au mkojo na kuuweka kwa uangalifu ndani ya mashini ya kisasa kwa ajili ya uchunguzi wa kitaalamu kujua ni nini inaambukiza mgonjwa wao.

Chanjo ya MMR ni sindano inayolinda dhidi ya magonjwa matatu hatari kama surua matumbwi tumbwi, rubela. Chanjo hii ni salama, yenye ufanisi mkubwa na ni kinga bora dhidi ya magonjwa haya hatari ambayo yanaweza kutibiwa kirahisi.

Chanjo ya homa ya manjano ni muhimu kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa homa ya manjano ambao huenezwa na mbu wanaobeba virusi. Ugonjwa huu unaweza kuwa hatari na kusababisha homa kali, maumivu ya misuli, upele.

Katika maeneo mengi ya mjini na vijijini, vyoo vya umma ni huduma muhimu inayotolewa kwa wananchi, ili kuhakikisha usafi wa mazingira na afya ya umma. Vyoo hivi hupatikana katika masoko, vituo vya mabasi, steji za matatu.

Daktari mateli, ni daktari mwenye dawa za mapenzi. Yeye husaidia kupeana nguvu za kiume. Husaidia hadi kufungua mke au mume mtedi. Pia hupatikani katika namba zake za simu.

Mlipuko wa moto msituni inapotokea huendapo huleta hatari mingi kama uharibifu wa mazingira na makazi ya wanyama, kupotea kwa miti na vichaka muhimu, uharibifu wa mali na maisha ya binadamu na wanyama, kuchafuka kwa hewa, kukabidhili kwa hali ya hewa.

Colecalcipherol husaidia mwili kufyonza kiislamu na phosphorus ambayo ni muhimu kwa mifupa imara meno yenye afya na misuli kufanya kazi vizuri kinga ya mwili kuwa imara.

Vyoo, vya umma ni huduma muhimu zinazopatikana katika maeneo ya wazi kama masoko, vituo vya mabasi, stendi, maeneo ya kibiashara, na kwenye hafla za kijamii au sherehe.

Wazazi wakikaribisha mtoto wao mchanga ni tukio la furaha sana. Mama na baba huwa na tabasamu la upendo, huendapo baba humbeba mtoto kwa upole akimwangalia mtoto huo kwa mshangao la shukrani.

Farasi ni mnyama mkubwa wa kufugwa anayejulikana kwa kasi yake, nguvu zake na kubeba mizigo au watu. Hutumika kwa shughuli mbalimbali kama vile usafiri wa jadi, mashindano ya mbio, kilimo, shughuli za kijeshi, burudani.

Vitu vinavyotumika Kwa uganga wa jadi ni kama miti shamba ,chupa ndogo zenye dawa, vipande vya ngozi ama manyoya ya wanyama, hirizi, majivu au mchanga wa sehemu maalum.

Nyumba inafanyiwa kazi ya kufukiza dawa, ili kuangamiza wadudu hatari kama mende, kunguni, mbu, na mende wa maghala. Kazi hii inafanywa na wataalamu waliovaa mavazi maalum ya kujikinga, pamoja na barakoa na glavu.

Tendo la kupokea chanjo ni muhimu kwa kulinda jamii dhithi ya malipuko ya magonjwa, barakoa kwa upande mwingine husaidia kuzuia virusi zisisambe kwa njia ya hewa hasaa katika maeneo yenye watu wengi wakipata chanjo.

Wakati wa mvua kubwa au mafuriko, ambapo maji huingia ndani ya nyumba kutokana na mfumo mbovu wa mifereji ya kupitisha maji. Hujaa kwa mito au mitaro ya karibu, kukosa paa au madirisha yanayo zuia maji kuingia ndani ya nyumba.

Huduma za tiba upatikana katika kliniki ya miti shamba ya kimaasai ,uendapo utumia dawa za asili zinazotokana na mimea kulingana na maarifa ya jadi ya jamii ya kimaasai ,unaweza pata tiba za asili kwa asilimia mia moja ndani ya nchi ya Tanzania .

Trela y exhauster ni gari maalum, zenye tanki kubwa. Linalotumika kusafirisha na kubeba maji taka au majitaka kutoka kwa vyoo vya shimo, kama septic tank au mitaro ya maji taka. Kazi yake ni kuvuta taka za majimaji kwa kutumia pampu yenye nguvu, yakiifadhili kwenye tanki linalobebwa na trela hilo.

wafanyikazi wa USAID hufanya kazi ya kupuliza dawa ya kuua wadudu, kwenye maeneo mbali mbali ili kuzuia kuenea kwa magonjwa kama malaria, dengu au magonjwa ambayo yanayo weza yanayoletwa na mbuu na wadudu.

Hospitalini, watoto wachanga waliotangulia kuzaliwa au walio na matatizo ya kiafya, huwekwa kwenye mashine maalum inayosaidia kudhibiti joto, unyevu na mazingira salama kwa ukuaji wao. Wakiwa humu wadaktari au wauguzi huwakagua mara kwa mara ili kuhakikisha wanaendelea vizuri kiafya.

Kunawa mikono kwa sabuni ni njia bora ya kujikinga na magonjwa. Unaponawa mikono kwa kutumia sabuni na maji safi unasaidia kuondoa vijidudu hatari vinavyoweza kusababisha maradhi kama vile kuhara, mafua na kovid .

Wakati mtu anaposikia maumivu kwenye macho yake, yeye huweza kwenda hospitalini ili daktari aweze kutambua ni nini inaweza kuwa kisa cha chanjo hiyo. Kuna mashine mtu huwekewa kwa macho ili kuangalia kama kuna shida gani kwa hiyo macho, ndio daktari aweze kujua wenye anaweza kutibu hiyo ugonjwa.

Ukaguzi wa meno ni hatua muhimu ya kudumisha afya ya kinywa, watu huenda kwa daktari wa meno kwa ukaguzi wa mara kwa mara, ili kuhakikisha meno na fizi zao ziko katika hali nzuri sana, ukaguzi huu husaidia kugundua matatizo ya kinywa mapema kabla hayakuwa makubwa.

Chanjo ya MMR hulinda dhidi ya magonjwa matatu hatari ya watoto kama surua, matende, rubela. Chanjo huzuia magonjwa matatu kwa sindano moja. Inasaidia kulinda jamii nzima kwa kupunguza kuenea kwa virusi. Huzuia madhara makubwa kwa watoto na watu wazima.

Iboprufen ni dawa ya maumivu na kuvimba inayotumika kupunguza hali kama maumivu ya kichwa, maumivu ya meno, maumivu ya misuli, maumivu ya hedhi, maumivu ya viungo, homa. Ni moja wapo ya dawa katika kundi la ns aid .

MMR ni chanjo ya pamoja inayotolewa ili kuzuia magonjwa matatu hatari, huzuia maambukizi ya surua, matubwitubwi na rubela, huweza kuchangia katika afya ya jamii ya kijumla.

Wadi ya wanawake ni sehemu maalumu katika hospitali ,ambapo akina mama wajawazito pamoja na watoto wao wachanga upokelewa na kutunzwa kwa uangalifu na wauguzi na madaktari ili kuhakikisha afya na usalama ya mama na mtoto.

Chanjo ya MMR ni chanjo ya pamoja inayotolewa ili kumkinga mtu dhidi ya magonjwa matatu. Huenda inasaidia kupunguza maambukizi ya magonjwa haya hatari katika jamii. Husaidia kuzuia mlipuko ya surua ambayo inaweza kuwa mbaya sana.

Kikao cha tiba ni wakati ambapo mtu hupokea usaidizi wa kitaalam ili kuboresha hali yake ya kimwili, kiakili, kihisia au kijamii. Kwa watu wenye ulemavu, tiba hii inalenga kuwasaidia kuishi maisha bora yenye kujitegemea na yenye hadhi.

Kushona barakoa kwa wingi ni hatua muhimu kwa kijamii na kiuchumi hasa katika nyakati za milipuko ya magonjwa kama COVID 19 . Watengenezaji wadogo, vikundi na vya kina mama, vijana na hata mashirika ya usaidizi yanaweza kushona barakoa nyingi kwa ajili ya kuwauzia wananchi.

Baada ya mtu kupiga kura katika uchaguzi ,kidole cha tano upakwa wino maalumu ili kuonyesha kwamba tayari ushapiga kura ,hii ni njia ya kuzuia mtu huyo kurudi kupiga kura tena jambo ambalo ni kinyume na sheria .

Ukaguzi wa meno ni huduma muhimu ya kiafya inayotolewa na daktari wa meno ili kuhakikisha afya ya meno na fizi iko katika hali nzuri. Watu wanapofika katika kliniki ya meno huanza kwa kupokelewa na kusajiliwa kisha wanaelekezwa kwenye kiti cha daktari wa meno.

Stamare ni chanjo hai inayolinda dhidi ya homa ya manjano. Inatumika kuzuia maambukizi kwa watu wanaosafiri au kuishi katika maeneo ambapo maugonjwa huo upo hatarini au unaporipotiwa.

Wakati wa upasuaji. Mgonjwa huwa amelazwa kwenye chumba cha upasuaji na huchunguzwa kwa makini mkubwa ili kuhakikisha usalama na mafanikio ya upasuaji, huenda ikawa kwa ajili ya kuondoa uvimbe, kurekebisha mfupa uliovunjika au kusafisha majeraha ya ndani.

Supermax, Benmox, Alphamox ni aina ya antibiotiki ambayo hutumika kutibu maambkizi ya bakteria mwilini. Pia yaweza kutibu maambukizi ya mfumo wa upumuaji, njia ya mkojo, koo na masikio.

Chanjo ya MMR hulinda dhidi ya magonjwa matatu hatari ya watoto, kama surua, matende na rubela. Chanjo huu husadia kulinda jamii mzima kwa kupunguza kuenea kwa virusi. Ni salama na imekua ikitumika kwa miongo kadhaa duniani kote na huzuia madhara makubwa kwa watoto na watu wazima.

Uchunguzi wa sikio na daktari ni hatua muhimu ya kutambua matatizo ya kuskia, maambukizi au maumivu ya sikio. Watu wazima na watoto wote wanaweza kuhitaji huduma hii mara kwa mara hasa wanapopata dalili kama maumivu, msongamano masikioni au kupoteza usikivu.

Mtoto anapofika miezi sita, yeye hupelekwa hospitali ili kupokea chanjo za kila mwezi. Chanjo hiyo humsaidia zinazolenga kumkinga dhidi za magonjwa mbali mbali kama vile surua, polio, homa ya ini.

Daktari hukangua meno, fizi , ulimi au sehemu za kinywa Kwa kutumia vifaa maalum kama kioo cha meno na grob , au huchunguza kama kama kuna mashimo, Meno yaliyoathirika au matatizo ya fizi .

Katika maeneo mengi, mvua kubwa imeendelea kunyesha kwa muda mrefu na kusababisha mafuriko makubwa ambayo yameathiri nyumba na maisha ya watu, maji yamejaa katika mabonde, mitaro na mito, ikavunja kinga zote na kusababisha kwenye mitaa na vijiji.

MMR ni chanjo inayozuia magonjwa matatu kwa dozi moja. Husaidia kuzuia kunea kwa mpwiliko wa magonjwa haya kwenye jamii. Huzuia matatizo makubwa ya kiafya kama upofu, ulemavu wa ubongo.

Kliniki ni mahali ambapo watoto hupatiwa huduma za afya, mojawapo ikiwa ni kupata sindano au chanjo. Sindano kwa watoto huwa ni muhimu sana kwa ajili ya kuwalinda dhidi ya magonjwa hatari yanayoweza kuzuiliwa.

Pata chanjo kaa chonjo ni kauli mbinu ya kuhamasisha watu kupokea chanjo dhidi ya magonjwa hatari kama vile polio, surua, homa ya ini, covid 19, donda Koo au pepo punda kwa watoto.

Rifan Finn, ethambu tol, paraizinamide, isonzid, ni dawa kuu zinazotumika kwa pamoja kutibu ugonjwa wa kifua, kikuu. Zinapatikana kwa mfumo wa vidonge na hutumika kwa muda maalum kama unavyoelezewa na daktari.

Kuchanjwa kwa mtoto ni sehemu muhimu ya kuhakikisha afya njema na kinga dhidi ya magonjwa hatari. Hospitalini watoto hupokea chanjo mbalimbali kulingana na ratiba ya kitaifa ya chanjo ili kuwakinga dhidi ya magonjwa kama vile Polio.

Iwapo uko na maumivu ya kichwa tatizo la kipanda cha uso. Kizunguzungu cha mara kwa mara tuko na daktari anayeitwa daktari Tumaini ambaye ako na dawa yenye inaweza tibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa.

Sampuli ya damu huchukuliwa kwa uangalifu ili kusaidia madaktari kujua hali ya afya ya mtu na kuchukua hatua mapema kwa ile anachokuwa akiugua. Kupima damu ni hatua muhimu kujua kile kinachoendelea ndani ya mwili ya mtu.

Pedi ni bidhaa ya usafi wa kike inayovaliwa na wanawake wakati wa hedhi ili kuzuia damu ya hedhi kuchafua nguo na kuhakikisha usafi wa mwili. Huweza ukabadilisha pedi kila baada ya masaa nne ama sita ama mapema ikiwa imejaa. Mtu anahitajiwa kutupa pedi zilizotumika kwenye pipa la taka.

Katika maeneo yenye ukame, au kiangazi kikali ambapo hakuna majani ya kula na hakuna maji ya kunywa , ng'ombe hukumbwa na matatizo makubwa ya kiafya na hatimaye hufa. Ng'ombe hutegemea majani, maji na malisho kwa ajili ya nguvu na lishe.

Mafuriko barabarani yamesababisha msongomano mkubwa wa magari. Maji yametwama na kufunika sehemu kubwa ya barabara hivyo kufanya magari kushindwa kupita kwa urahisi. Madereva wamelazimika kupunguza mwendo au kusimama kabisa kusubiri maji yapungue.

Wahudumu wa afya, hutoa chanjo ya watoto kwa kwenda nyumba kwa nyumba, ili kuhakikisha kila mtoto anapata kinga dhidi ya magonjwa hatari kama surua au polio. Chanjo husaidia sana watoto wadogo.

Hucan Capsule ni dawa inayotumika kutibu matatizo ya mfumo wa chakula ya muda mrefu au sugu kwa watu wazima. Inasaidia kuongeza harakati za utumbo mpana, pia hutoa choo kwa watu wanaosumbuliwa na kufunga choo bila sababu ya kiafya.

Ukaguzi wa meno ni muhimu kwa afya ya kinywa na mwili kwa jumla unapaswa kufanyika angalau mara mbili kwa mwaka ili kuhakikisha meno yako na fizi zako ziko katika hali nzuri kugundua matatizo kama mashimo kwenye meno

Katika wodi za hosptali wagonjwa hupokea matibabu kutoka kwa wauguzi na madaktari. Baadhi yao wanaweza kuwa wamewekwa dripi. Wengine pia wanapatikana kuwa wanapumzika baada ya kufanyiwa upasuaji fulani. Wengine pia wanapata nafuu kutokana na homa ama ugonjwa imekuwa imewaambukiza.

MMR ni chanjo inayokinga dhidi ya magonjwa matatu muhimu ya kuambukiza kwa watoto kwa dozi moja. Husaidia kuzuia kuenea kwa mlipuko wa magonjwa haya kwenye jamii. Huzuia matatizo makubwa ya kiafya.

Azythrimycin for Oral Suspension ni dawa ya antibiotiki , inayotumika kutibu maambukizi yanayosababishwa na bakteria. Inapatikana kwa mfumo wa unga ambalo huchanganywa na maji ili kutengeneza kinywaji kwa ajili ya kumezwa hasa kwa watoto.

Watoto wachanga waliotangulia kuzaliwa au walio na matatizo ya kiafya huwekwa kwenye masine maalum inayosaidia kudhibiti joto, unyevu na mazingira salama kwa ukuaji wao. Wakiwa humu ndani, madaktari na wauguzi huwakagua mara kwa mara ili kuhakikisha wanaendelea vizuri kiafya.

Katika nchi kuna eneo mbali mbali ambao wanakuwa na changamoto ya ukame, wanawake hasaa huonekana wakiwa na juhudi na uvumilivu kubwa, wakihakikisha familia zao zinapata maji ya matumizi ya kila siku licha ya changamoto ya ukame.

Dawa za vidonge vya nguvu za kiume au kijinsia huweza kusaidia kudumu muda mrefu kwa wakati wa tendo la ndoa, kuongeza hamu ya tendo la ndoa, kurekebisha matatizo ya kusimama wa umme.

Watoto wadogo hupewa chanjo mbalimbali baada ya kuzaliwa, kila mwezi mama anastahiliwa kupeleka mtoto wake hospitali kupata chanjo. Chanjo hiyo husaidia kuzuia magonjwa mbalimbali inayoweza kupata mtoto hata akiwa mkubwa.

Kuna mahali pamejengwa kwa ajili ya kusaidia wanafunzi kunawa mikono yao ,kwa sababu ili kujikinga na virusi vya korona. Eneo hilo lina sinki kubwa lenye bomba kadhaa zinazofungwa kwa mstari. Na kila bomba linafanya kazi vizuri, kuruhusu maji kutiririka kwa urahisi.

Sabuni ya Tiba Herbs Research Powerful, ni sabuni hasili yenye mchanganyiko wa miti shamba yenye nguvu inayosaidia kuondoa chunusi, kuonda harufu mbaya mwilini na kuilainisha ngozi, inafaa kuwa na matumizi ya kila siku kwa wanawake na wanaume.

Watoto wadogo hupewa chanjo ilikukinga dhidi ya magonjwa hatarini kama polio ilikusaidiwa mwili kutengeneza kinga ili mtoto asiugue kirahisi baadae ilikuokuokoa maisha ya watoto.

Watoto wachanga huweza kupokea chanjo mbalimbali hospitalini, chanjo huwa na faida nyingi kama vile kupunguza vifo kwa watoto wachanga kutokana na magonjwa yanayozuilika, kulinda afya ya jamii nzima kwa kupunguza usambazaji wa magonjwa.

Katika chumba cha matibabu. Daktari wa meno huwezakuvalia glavu za plastiki na barakoa ili aweze kumchunguza mgonjwa aliyeletwa aliye na shida la meno ili aweze kujua kama ataweza kufanya usafi wa meno hiyo au kuweka dawa au kung'oa jino au kutambua ugonjwa wa fizi.

Katika maeneo mengi ya vijijini na hata mijini yenye uhaba wa maji, visima vya kuchimbwa ni chanzo muhimu sana cha maji safi cha matumizi ya kila siku. Baadhi ya wanawake huenda kuchota maji huku hutumia mitungi na chupa kubwa.

Baada ya kujifungua, mama huwekwa kwenye kitanda cha uangalizi maalum katika wadi ya kina mama, ili waweze kupumzika na kupata kuangalia kutoka kwa wauguzi na madaktari. Ili kuhakikisha hali yake na ya mtoto ni mzuri.

Chanjo ya homa ya manjano, ni chanjo iliyotolewa ili kuzuia maambukizi ya virusi vya homa ya manjano, ambavyo uenezwa na mbu, ugonjwa upatikana zaidi katika maeneo ya Afrika na Amerika ya kusini.

Chongo ya MMR huwa na faida mingi kama vile huwa inazuia magonjwa matatu kwa sindano moja, inasaidia kulinda jamii nzima kwa kupunguza kuenea kwa viruzi ni salama na imekuwa ikitumika kwa miongo kadhaa duniani kote. Uenda kuzuia madhara makubwa kwa watoto na watu wazima.

Kupikwa na madai kutoka kwa watu mbalimbali, wakiwemo baadhi ya waganga wa miti shamba kam Dr Abdela. Kwamba wanatibu asilia au miti shamba dhidhi ya Covid-19 ingawa madai kama haya yalinia sana wakati wa janga hasa Afrika lakini haikuungwa mkono na utafiti wa kisayansi wa kutosha.

Katika maeneo mengi ya vijijini na hata mijini kuna wakati wananchi hulazimika kusubiri kwa muda mrefu kupata maji safi. Wanawake na watoto mara nyingi ndio huathirika zaidi kwani wao ndio huchukua jukumu la kutafuta maji kwa familia.

Welvita, IRON CHELATE ni virutubisho chenye madini ya chuma kwa ufumo wa chellate ambao husaidia mwili kupokea na kuutumia kwa ufanisi zaidi. Huenda husaidia hasa watu wenye upungufu wa damu.

Daktari hufanya uchunguzi wa mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Uchunguzi huu ni muhimu sana kwa kuhakikisha kuwa mtoto yuko na afya njema, hana homa, hakuumwa wakati wa kuzaliwa na kwamba viungo vyake vyote vinaendelea kukuwa kwa kawaida.

Nature's Bounty vitamin D3 ni kirutubisho kinachotolewa ili kusaidia mwili kupata kiwango cha kutosha cha vitamin D hasa kwa watu ambao wanakosa mwangaza wa jua wa kutosha ama wana upungufu wa vitamini hiyo.

Mlipuko wa moto nyumbani unaweza kusababishwa na hitilafu ya umeme, gesi kuvuja, au hata moto wa jikoni uliopulizwa. Ni muhimu kuwa na vifaa vya kuzima moto kama vile kizima moto, kuwa makini na vifaa vya umeme, na kuhakikisha gesi imefungwa vizuri baada ya matumizi.

Mahindi wakinyunyizia dawa shambani ni hatua muhimu katika kuhakikisha mazao yanakomaa vizuri na kutoa mavuno bora, kunyunyizia dawa ni sehemu ya matumizi ya mimea ya kilimo ambao hufanywa ili kuzuia au kutibu mashambulizi ya wadudu na magonjwa.

Slow Fe ni dawa inayotumika kuongeza kiwango cha chuma mwilini, hasa kwa watu wanaopata matatizo ya upungufu wa damu kutokana na upungufu wa chuma, hii hutoa madini ya chuma polepole mwilini kwa muda fulani ili kusaidia mwili kuyachukua vizuri bila kusababisha madhara makubwa kwa tumbo.

Cholecalciferol ni aina ya vitamin D ambayo husaidia mwili kuwa na mifupa imara, kinga dhabiti na afya bora kwa jumla. Huenda husaidia mwili pia kupambana na maambukizi kama vile mafua, homa na magonjwa mengine kwa kuongeza uwezo wa seli za kinga.

Chanjo cha MMR , hutolewa kwa watoto wadogo kwa kawaida wakiwa na umri miezi sita hadi kumi na mbili kisha dozi kadha hutolewa baada ya miezi kadhaa au miaka michache kulingana na ratiba ya afya ya nchi.

Tuko na daktari MDUBA anayeshughulikia tiba ya magonjwa kama vile nguvu za kiume, mishipa ya ngiri, kaswende sugu, kisonono na penzi. I wapo unataka kuwasiliana naye ako na nambari zake za simu ambayo unaweza mpata.

Ukaguzi wa afya wa nyumba kwa nyumba ni huduma ya kiafya ambapo wahudumu wa afya hutembelea watu katika makazi yao kwa lengo ya kuwachunguza afya na kutoa elimu ya afya, kupima hali ya joto ya mwili yao, kuwahoji watu kuhusu dalili au hali ya kiafya wanayopitia.

Ajali hutokea barabarani kwa sababu mbalimbali, uendeshaji mbaya wa dereva , kuegesha au kuendesha bila kufuata sheria za barabara, kupita bila tahadhari au katika maeneo yasiyo ruhusiwa , ili kuweza kuendesha kwa mwendo wa kasi kupita kiasi.

Chanjo ya MMR ni chanjo muhimu sana kwa watoto na watu wazima, ili kuwakinga dhidi ya magonjwa matatu yanayoenea kwa urahisi kupitia hewa kama Surua, Matende na Rubella.

Kinywaji cha mwarubaine hutengenezwa kwa kutumia majani, magome au mbegu za mti wa mwarubaine, hua na faida mingi sana mwilini kama, huimarisha kinga mwilini , husaidia kutibu malaria , hutiliza maumivu ya tumbo , hutibu matatizo ya ngozi, kama vile upele au vipele.

Iron Plus ni kiturubisho chenye madini ya chuma pamoja na virutubisho vingine vinavyosaidia kuimarisha afya ya damu na kuongeza nguvu mwilini. Kirutubisho hiki hutumika hasa na watu wanaokabiliwa na upungufu wa damu.

Ukaguzi wa meno ni muhimu kwa afya ya kinywa na mwili kwa jumla unapaswa kufanyika angalau mara mbili kwa mwaka ili kuhakikisha meno yako na fizi zako ziko katika hali nzuri sana. Ili kugundua matatizo kama mashimo kwenye meno.

Watoto wa shule uweza kupata fulsa ya kunywa maji safi na salama kila siku, shukrani kwa msaada uliotolewa na shirika la Popcare ambalo limejitolea kuboresha afya na mazingira ya wanafunzi wote shuleni.

Kung'olewa kwa jino, ni utaratibu wa kiafya, unaofanywa na daktari wa meno ili kuondoa jino lililoharibika vibaya, kusababisha maumivu kali au kuwa na madhara ya meno mengine kama jino kuoza sana.

Kungolewa jino ni utaratibu wa matibabu ambapo jino lililoathirika huondolewa kutoka kwenye taa ya kwa sababu mbalimbali kama jino kuoza vibaya maambukizi makali kwenye jino la ufizi kung'oa meno ya kuotea vibaya.

Mwanamke aliyekatika uchungu wa kujifungua, yuko katika uangalifu wa karibu kutoka kwa wakunga ili waweze kuchunguza na waangalie ni njia vipi mtoto atakavyo toka.

Folic acid na Iron ni virutubisho muhimu sana kwa afya ya mwili hasa kwa wanawake wajawazito, watoto na watu walio na upungufu wa damu. Hii husaidia kuzuia magonjwa ya kuzaliwa nayo kwenye ubongo na uti wa mgongo wa mtoto.

Mashine za MRI hutumika kuchuguza viungo vya ndani vya mwili kwa kutumia sumaku kubwa na mawimbi ya radio, bila kutumia miunzi ya x-ray , husaidia madaktari kugungua magonjwa mapema katika miwili.

Country Life, EASY IRON, kirutubisho kinachotolewa kwa watu wanaohitaji kuongeza kiwango cha chuma mwilini, hasa katika hali ya upungufu wa damu. Kina fanya kwa mfumo maalum ambao hupitishwa kwa urahisi mwilini na ni laini kwa tumbo.

Hospitali na vituo vya afya huwapa wanawake chanjo muhimu ili kuwalinda dhidi ya magonjwa mbalimbali ,hasa wakati wa ujauzito au kabla ya kupata mimba, kama chanja cha pepo punda, chanjo ya HPV.

Jengo moja limeporomoka ghafla na kusababisha taharuki kubwa. Wakazi wa eneo hilo wamekusanyika karibu na eneo la tukio wengine wakilia wakipiga simu na kutafuta njia ya kuwasaidia walioathirika.

Nature's Bounty Iron ni kirotubisho, maarufu kinachosaidia kuongeza kiwango cha madini ya chuma mwilini. Madini haya ni muhimu kwa kutengeneza damu yenye afya, hasa chembechembe nyekundu za damu.

Dawa za uganga ni dawa za jadi ambazo hutengenezwa kwa mimea, mizizi, magome au mafuta na kuwekwa kwenye machupa madogo kwa ajili ya matumizi ya tiba za kienyeji. Dawa hizi hutumiwa kwa imani za asili kusaidia matatizo mbalimbali ya kiafya au kiroho.

Chanjo ni dawa maalum inayotolewa kumkinga mtu dhidi ya ugonjwa fulani kwa kuimarisha kinga ya mwili, chanjo huwa na umuhimu mingi sana sana kulinda dhidi ya magonjwa hatari yanayoambukiza husaidia kuzuia mlipuko wa magonjwa.

UNICEF ni shirika la umoja wa mataifa linalo shughulika na haki, ustawi na maendeleo ya watoto duniani kwote. Hao hushirikiana na serikali na mashirika mengine kusaidia kupunguza vifo kwa watoto wachanga, kutoa msaada wa elimu kwa watoto wa mitaa.

Vipindi vya tiba na mazoezi kwa afya bora ni sehemu muhimu katika safari ya mtu ya kupata nafuu kwa kuboresha afya ya mwili na akili uweza kuimarisha mkao sahihi wa mwili na kupungusa maumifu suku.

Leo mzazi aliweza kumpeleka mtoto wake kliniki kwa ajili ya chanjo. Mtoto aliketi kwenye mapaja ya mama yake huku muuguzi akimwandaa kwa sindano, ingawa mtoto alionekana na wasiwasi kidogo, mama yake alimshika kwa upole na kumtuliza ili aweze kupata chanjo.

Lumefatrin tablet ni dawa inatumika pomaja na amiatrimeter kutibu ugojwa wa malaria unao sababishwa na vimelea vya plasmodium hii huzuhulia kwakaenea kwa virusi vya malaria mwilini.

Nature made Iron with vitamini C , ni virutubisho, vinavyo tengenezwa kusaidia kuongeza kiwango cha madini ya chuma mwilini, kwa msaada wa vitamini C, ili kurahisisha ufyonyanzi wa chuma mwilini.

Ni hali ya kawaida vijijini au maeneo ambayo huduma za maji bado ni changamoto. Wamama huenda hubeba jerrican la maji. Kando yao wanakuanga wamepakasa mtoto wao mchanga, mwenye hawezi kutembea. Hii huwa ni mzigo wa majukumu walio nayo kwa maisha yao.

Uchunguzi wa sikio hufanywa na daktari bingwa wa maskio au daktari wa kawaida ili kubaini matatizo ya kuskia, maumivu au maambukizi ya ndani ya sikio. Uchunguzi huu ni muhimu sana kwa watoto na watu wazima hasa wale wanaokumbwa kwa mara na maambukizi ya masikio.

Hospitali na vituo vya afya, huwapa wanawake chanjo muhimu, ili kuwalinda dhidi ya magonjwa mbalimbali hasa wakati wa ujauzito au kabla ya kupata mimba, chanjo kama chanjo ya pepopunda, chanjo ya HPV, chanjo ya Hepatitis B.

Ukaguzi wa meno ni hatua muhimu ya kutunza afya ya kinywa na meno. Inafanywa na daktari wa meno ili kuhakikisha kua meno, fizi na kinywa kwa ujumla viko katika hali nzuri na kuweza kutafuta iwapo kama kuna shimo ndani ya meno.

Ukaguzi wa meno ni huduma ya afya, inayofanywa na daktari wa meno ili kuhakikisha kuwa meno yako na fizi yako ziko katika hali nzuri. Ni muhimu kwenda kwa ukaguzi wa meno angalau mara moja kila baada ya miezi sita.

Mafuriko makubwa husababisha uharibifu mkubwa hasaa barabara, maji yanapozidi kiwango cha kawaida hujaa kwenye barabara, kuvunja madaraja na hata pia kusomba lami, hivyo kufanya usafiri kuwa hatari na kutowezekana kabisa.

Kusafishwa kwa masikio hospitalini ni huduma ya kawaida inayotolewa na wataalamu wa afya ,ili kuondoa uchafu mwingi ,kuzuia maambukizi au kushughlikia matatizo ya kusikia ,kusafishwa ufanyika wakati mtu anapokua na maumivu sikioni.

Nesphadol ni dawa ambayo hutumika kutibu matatizo ya akili na hisia. Hueza kufanya kazi ya kurekebisha usawa wa kemikali za ubongo ambazo zinaathiri hali ya mtu kifikra na tabia za mtu.

Katika hospitali, daktari wa meno hufanya ukaguzi wa meno ili kuhakikisha kuwa mgonjwa hana matatizo ya kiafya ya kinywa, kama vile kuoza kwa meno, jino kutoboka, fizi kuvimba au harufu mbaya ya mdomo.

Sinki pamoja na kitoa sabuni hutumika kwa ajili ya kuosha mikono. Vifaa hivi hupatikana hasa katika maeneo ya umma kama vile shule, hospitalini, ofisi, vyombo vya umma.

Chanjo ya Polio kwa njia ya mdomo ni mojawapo ya chanjo muhimu sana zinazotolewa kwa watoto ili kuwakinga dhidi ya wagonjwa wa kupooza. Chanjo hii hutolewa kwa njia ya matone ya maji na si kwa sindano.

Katika wodi ya watoto wachanga hospitalini, kuna watoto wachanga kuwekwa kwenye vitanda maalum ya kuwatunza ili waweze kupata uangalizi wa karibu zaidi, kwa sababu huendapo wanazaliwa kabla ya muda yao haijafika.

Stamaril ni chanjo inayotumika kuzuia homa ya manjano ambayo ni ugonjwa unaosababishwa na virusi, na kuenezwa na umbu. Homa ya manjano inaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya, kama uharibifu ya ini, kutokwa na damu na hata kifo.

Wakati wa mvua nyingi, barabara huenda hujaa maji. Hii hali huweza inasababisha magari kusonga kwa taabu na wanatembea kwa miguu, kulazimika kuvua viatu au kupita kwenye matope na maji yanayotumwa.

Wadi zaa hospitali huwa zimejaa wagonjwa waliolazwa wakiwa katika hali mahututi. Kila kitanda huwa kuna mgonjwa aliyeunganishwa na vifaa maaluim vya kumsaidia kupumua au kufuatiliwa viwango vya moyo, oxigeni na shinikizo la damu.

Chanjo ya M-M-R ni chanjo inayolinda dhidi ya magonjwa matatu hatari kama surua, matumbwitumbwi, rubela. Chanjo hii ni salama wenye iufanisi mkubwa na ni kinga bora dhidi ya magonjwa haya hatari ambayo hayawezi kutibiwa kirahisi.

Huduma ya meno ni utunzaji wa afya ya meno, ufizi na mdomo kwa ujumla inajumuisha usafishaji wa meno, matibabu ya kuoza kwa meno, kung'oa meno yaliyoharibika, kupiga picha ya X-rays za meno na ushauri wa kitaalam juu ya namna bora ya kutunza meno yako.

Mtoto mchanga amepelekwa hospitalini kupokea dawa za chanjo ili kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali kama vile polio. Sindano hizi ni chanjo muhimu zinazosaidia kuimarisha kinga ya mwili ya mtoto dhidi ya ugonjwa hatari.

Katika shamba la mboga wakulima mara kwa mara hupulizia dawa ili kulinda mimea dhidi ya wadudu na magonjwa. Hii ni sehemu ya utunzaji ya mazao ili kuhakikisha mavuno bora na salama kwa matumizi ya binadamu.

Mafunzo ya utunzaji wa meno ni muhimu kwa afya ya kinywa na mwili kwa jumla. Mafunzo haya hufanyika katika hospitali, shule , vituo vya afya au hata kwenye jamii, jinsi ya kusafisha meno vizuri.

Wakati wa mvua nyingi, huenda uwe na mafuriko barabarani, hali hii huweka maisha ya watu hatarini, kwa sababu kuwezekano wa kuumwa na nyoka katika hiyo maji ya kitembea, kupoteza mzigo wao na hata kusombwa na maji. Na hali hii inaonyesha changamoto kubwa katika maisha yao.

Olimpia pharma inatoa sindano ya vitamin D3 ya matoleo ya juu yenye umbo la MTC oil yenye nguvu ya elfu hamsini ili kutoa kinga kwa wagonjwa wenye upungufu mkubwa wa vitamin D3 .

Eneo hili limefurikwa na maji kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Mimea mingi na majani zimemezwa na maji na baadhi ya mazao zimeanza kuoza kutokana na unyevu nyingi. Ingawa baadhi ya mimea bado yamesimama hali ya mafuriko inaweza kuathiri ukuaji na mavuno likiwa halijadhibitishwa na haraka.

Mgonjwa anaposhindwa kupumua huwekwa katika hali ya uangalizi maalum na anapumua kwa msaada ya oksijeni. Daktari anafuatilia hali yake kwa karibu wakihakikisha kwamba kiwango cha oksijeni mwilini kiko sawa na kwamba anapata matibabu sahihi.

Mtoto anapolazwa hospitalini kwa ajili ya matibabu ni jukumu la wazazi wake wafuke wamwangalie. Wakiwa hapo wanaweza kumuongelesha kumuhakikishia kuwa atapona kurudi nyumbani bila kukaa hospitali kwa muda mrefu sana.

Serikali yetu imeweka mipango madhubuti ya kuhakikisha huduma ya maji safi na usalama ina wafikishia wananchi wote, sana sana wamama na watoto hali hii inapunguza akina mama na watoto ili watoto waweze kupata muda mrefu wa kwenda shule na kusoma vizuri.

Wakati mgonjwa anaposhindwa kupumua, anawekwa katika hali ya uangalizi maalum na anapumua kwa msaada wa oxygen . Madaktari wanafuatilia hali yake kwa karibu, wakihakikisha kwamba kiwango cha oksijeni mwilini kiko sawa na kwamba anapata matibabu sahihi.

Kuna mganga ametokea katika nchi yetu anaitwa daktari Galazinga, anasemekana kuwa anatibu magonjwa ya mapenzi. Anawezaongeza mapenzi ikue moto sana, anakupea dawa yenye ukitumia mapenzi yako inaongezeka katika hali unayotaka.

Azithromycin ni aina ya antibiotiki inayotumika kutibu magonjwa yanayosababishwa na bakteria inayoambukizwa na njia ya hewa ama inayoambukizwa na sikio hasa kwa watoto ama ugonjwa inayoambukizwa na ngozi ya tishu laini.

Maambukizi ya magonjwa mbalimbali inayoambukiza watu katika nchi yetu imesababisha watu kugonjeka hadi watu wanapewa chanjo mbalimbali hasa wanaume. Hiyo ugonjwa inaathiri sana wanaume sana sana wanaume kutoka miaka ishirini kuelekea mpaka sabini. Kuna chanjo wanafaa kupewa kuwasaidia.

Chanjo ya MMR hutolewa kwa watoto wadogo kwa kawaida wakiwa na umri wa miezi tisa hadi kumi na mbili, kisha dozi ya pili hutolewa baada ya miezi kadhaa au miaka michache kulingana na ratiba ya afya ya nchi, ili kuweza kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kusababisha madhara makubwa mwilini.

Dawa ya azithromycin, ni dawa mzuri sana inayokinga ugonjwa mbalimbali katika mwili ya binadamu, sana sana binadamu akipatikana anakohoa sana. Kuna ile kukohoa mtu anakohoa sana, hadi unashindwa utafanya aje. Hii dawa unapokunywa hii dawa inakusaidia, halafu inatoa mauchafu iliyo katika mwili yako, halafu unapona.

Mama anapompeleka mtoto wake klinki, daktari anahitaji kuuliza mama kuhusu maswali mingi kuhusu mtoto kulingana na afya ya mtoto, kama vile mtoto akiwa na homa kikohozi au changamoto nyingine za afya kabla kupata huduma yoyote.

Mtu anapokuwa mgonjwa anahitajika kufika hospitalini ili apimwe waone akona shida gani katika mwili wake. Akipatikana na ugonjwa fulani daktari wake atamdunga sindano mbalimbali ili kuweza kutibu hio ugonjwa inamsumbua.

Mtu anaposkia ako na uchovu mwilini ama mwili wake ni uchungu mahali fulani ama mwili wote anahitajika kuchukua dawa inajiita CBD Pain Cream, ajikande nayo mahali anaskia ni uchungu ama kama ni mwili mzima anajikanda nayo kila mahali alafu atapata nafuu.

Chanjo ya polio hutolewa kwa njia ya matone mdomoni au kwa sindano na ni salama kabisa. Watoto hupokea chanjo hii kwa nyakati tofauti kulingana na ratiba ya afya ya taifa. Mara kadhaa tangu wakiwa wachanga sana.

Eneo kame lina mandhari ya jangwa lenye joto kali na mvua chache sana kwa mwaka, ardhi ni kavu na miti mingi ni ya aina ya mikavu kama vile miti ya miba na mikonge, watu wa eneo hili wamejifunza kuishi na kukabiliana na hali hizi ngumu za hewa.